Ndizi, karoti, tomato , maembe, viazi karai, vyote vimeegeshwa juu ya kreti tayari kwa wanunuzi na wachuuzi.

Baadhi ya bidhaa viliyoegezwa na uchujo wa kibanda chake. Kuna ndizi, vitunguu, viazi, kreti vinavyosaidia kushikilia bidhaa hivyo ili visianguke au kuwekwa chini. Kuna nanasi ambazo vinaliwa na mnunuzi.

Magari yameegeshwa, kuna mengine ambayo yamefunguliwa milango, kisha kuna mwanaume mmoja, amesimama mbele ya gari la samawati. Nyuma ya hizo magari kuna miti, ambayo ni kijani kibichi.

Hii ni sarafu ya Kenya, sarafu ya shilingi mia tano. Iko na aliyekuwa raisi wa kwanza Jomo Kenyatta. Picha yake kwenye sarafu hizo. Huu ni upande wa mbele na upande wa nyuma wa sarafu hiyo ni bunge la taifa la Kenya.

Mayai ,youghut zote zinaonekana bidhaa zinazouzwa katika duka hili la Royal. Duka hili li wazi tayari kwa customer kuingia ndanina kununua kile anachokitaka.

Sarafu ya Kenya yenye shilingi elfu moja na sarafu ya Kenya ya dhamani hamsini zimeshikiliwa kwa mikono miwili kisha moja imeegezwa kwenye meza.

Duka hili linatoa baadhi ya vifaa au huduma za M-pesa na Airtel. Kisha dukani humu kuna mpira uliofungwa mbele ya duka hilo. Kando yake kuna friji iliyo na soda.

Magari ya aina tofauti ya rangi tofauti tofauti yameegeshwa uwanjani. Kando ya uwanja huo kuna miti mirefu na matawi ya kijani kibichi. Kunao watu wanaojishughulisha na mambo tofauti tofauti uwanjani humu.

Mkono moja unaoshikilia simu ya mkononi. Amepitia katika application ya m-pesa tayari kuona services au huduma zinazotolewa na kampuni hiyo ya m-pesa.

Watu wawili ambao wamesimama wanasalimiana kwa mikono kisha mmoja aliyevalia koti la samawati, anaonekana kumpa funguo aliyemsalimia.

Tairi la gari linaonekana kuoshwa kisha linanyunyiziwa maji kwa usafishaji. Matairi hayo yamelazwa chini kwa sakafu kwa usafi.

Watu wanaonekana wakiwa busy . Baadhi yao wananunua wengine ni wauzaji. Kisha kuna magunia yaliyoegezwa kabeji yamejaa hadi pomoni. Kabeji nyingine imewekwa kando kwa wauzaji.

Duka la mwanabiashara linalotoa huduma za M-Pesa na anauza soda kwa ishara ya kreti ya CocaCola zilizoko langoni kwake.

Bima rahisi. Bango hili limeandikwa hayo maneno. Kisha kuna shilingi elfu mbili mia tano. Ishara kuwa ndio uweze kutumia bima hiyo, lazima uwe umelipa. Bwana wawili wenye pikipiki zao ,mmoja wao akiwa amebeba abiria.

Magari yanaonekana kuwa yameegeshwa katika uwanja. Kisha kuna watu, wengine wamesimama wengine wanaonekana kukaa, hali ya kutembea wakielekea katika magari hayo. Anga ni samawati kuonyesha ishara kuwa hamna dalili ya mvua.

New blog alert, comprehensive guide to choosing the right insuarance policy in kenya . Hili ni bango linaloonekana ku advertise, Mayfair insuarance . Ambayo ni kampuni inayotoa service kwa wana nchi.

Duka moja linalotoa service ya M-Pesa, duka hilo linaitwa New Generation. Customer mmoja amesimama mbele ya duka hilo kwa mazungumzo na anayeuza kama vile kununua ama yuko kwa mazungumzo mengine.

Watu wanaoonekana kutembea kwa barabara, kando yao kuna wachuuzi wanaouza bidhaa kama vile nguo na bidhaa hizo zimewekwa kwa vibanda.

Bango la Health insurance , lililoko na watu watatu. Wawili ni watu wakubwa mke, mwanamume na mwanamke na kuna mtoto pia aliye tabasamu. Kinaelezea jinsi ya kupata bima hiyo ya afya.

Kreti iliyowekelewa juu matunda kama tomato, kando yake kuna viazi tamu, kisha pilipili, karoti ,ndoo, basketi ambazo ndani yake zimewekwa baadhi ya viungo vya jikoni vinavyotumika kwa upishi.

Magari ya aina mbali mbali yameegeshwa uwanjani. Yako na rangi tofauti kama vile blue, black, white kisha pia nyuma ya magari hayo kuna miti.

Nguo kadhaa zimeegeshwa, chini yake kuna crate ambazo zinabeba pilipili, tangawizi, kando yake kuna vitunguu, kisha kuna bwana mmoja anayeonekana akiwa katika shughuli ya kupanga au kununua baadhi ya bidhaa zinazouzwa hapa.

Bango la life insurance linaloonyesha jinsi ya kupata insurance hiyo au huduma hiyo ya maisha. Manufaa ya bima hiyo na umuhimu wa huduma hiyo. Kunayo maelezo ya kutumia mtindo wa picha ambayo mtoto moja ameshikiliwa na mwanaume na mwanadada.

Mtu ameketi kando ya matunda kama vile; paipai, machungwa na tomato za kupikia. Kisha bidhaa hizo zimewekwa katika kreti ili kumrahisishia kazi yake.

Duka moja linalotoa baadhi ya huduma za M-Pesa, pia photocopy, auto spare limefunguliwa wazi na bwana mmoja mwenye aproni ya buluu vest ya white anaonekana kutembea dukani humo .

Rununu ya mkononi inaonekana kuwa imeshikiliwa kwa mkono na bwana huyo ana browse ama anapitia website ya Safaricom kuona vitu vinavyoendelea huko.

Duka linalotoa bima ya mpesa, jina hili limeandikwa kwa maandishi meupe na mabati hilo ambalo maandishi hayo yametiwa limepakwa kwa rangi ya kijani kibichi.

Magari aina ya Marcedes, ingine ni nyeupe kisha ingine ni nyeusi, yameegeshwa kando na barabara, na juu yao kuna pole iliyo na taa.

Barabara iliyoundwa kutumia cabross , kisha duka linalotoa huduma kama vile za M-Pesa. Ndani humo kuna baadhi ya bidhaa zinazouzwa na zimeegezwa mbele ya duka hilo.

Pesa za Kenya zikiwemo za dhamani shilingi hamsini, mia mbili pia kuna coins . Kuna mkono mmoja unaoshikilia shilingi mia mbili. Inaonekana kuwa ishara ya kuelezea kuhusu pesa hiyo.

Gari jeusi lenye maandishi Hilux limeegeshwa kwa ardhi, kisha nyuma yake, kuna bwana mmoja anayeonekana kuketi kwenye buti, wingu ni bluu na miti mirefu yenye matawi ya kijani kibichi.

Baadhi ya matunda, kama vile parachichi, maembe, yametandazwa kwa gunia jeusi. Kisha kuna mkebe ambao una maandishi ya "Zesta".

Viatu vya aina mbalimbali vimening'inishwa na muuguzi anayeuza bidhaa hizo sokoni. Mchuuzi huyo yuko busy kupanga viatu vingine.

Mwanadada aliyevalia aproni nyeupe na kisha kuwa na maandishi daima anaonekana kuwa katika shelf akiokota au kuweka bidhaa.

Bango linalofanya advert ya Jubilee health insurance cover bora medical cover for your in-patient needs .

Maduka mawili. Moja yao limefungwa na lingine kufunguliwa. Customers wanaonekana kuwa katika duka lililofunguliwa wakinunua, kisha juu ya duka hilo kuna bango Mt. Kenya milk depot .

Madison General Insurance, kisha kuna mwanamke ambaye anaonekana kuumia mkono na amewekewa kile kifaa cha kumsaidia kutembea kisha mkononi mwake pia kuna kisaidizi cha kusimama au kujishikilia.

Magari mengi yaliyoegezwa kwa namna mbalimbali, kisha wingu ni jeupe linaloashiria mvua kunyesha ama kitendo cha baridi katika eneo hilo.

Gari kadhaa yenye rangi tofauti kama vile black , nyekundu, nyeupe yameegeshwa ndani ya jumba hili, kisha kunao mtu anayetembea au kuiangalia.

Samaki waliokaangwa kwa mafuta. Wametiwa katika kibanda hiki tayari kwa uuzaji. Wamepangwa kwa bei yao moja baada ya mwingine.

Magari ya color tofauti tofauti. Kuna samawati, kuna nyeusi, kuna red kuna nyeupe yote yameegeshwa na kuangalia katika upande mmoja.

Mtu mmoja, yuko kwenye duka la Kieni Dairy Products Limited. Anaonekana kununua either maziwa au baadhi ya bidhaa vinavyotoka kwa ng’ombe kutoka kwa duka hilo.

Mwanamke anaonekana akiwa ameshikilia tumbo lake. Anaonekana kuwa mjamzito. Kisha kuna maandishi yanayosoma Jubilee insurance, ambayo ni ya afya.

Magari yameegeshwa uwanjani na ni ya aina tofauti tofauti. Kuna miti mirefu yenye kijani kibichi kisha uwanjani humo kunao watu wanaoonekana kuwa wanajishughulisha na kile kinachoendelea humo.

Magari yameegeshwa katika maeneo yake rasmi ya kupakiwa. Magari haya yako na rangi isio sawia. Kuna yale ambayo ni meupe sana na kunao mengine yanaonekana kuwa kijivujivu.

Sarafu ya Kenya yenye thamani elfu mbili ,elfu moja Kila. Kisha kando yake kuna simu ya mkononi ya aina Nokia inayotumika.

Bango la private car insurance liko na gari nyeupe kisha kunayo maandishi yanayoonyehsha jinsi ya kukata cover hii ya insurance . Wamepatiana hapo nambari ya simu na hela zinazolipwa kwa mwezi na mwaka.

Bwana mmoja amesimama kwenye mlango akishikilia mikono. Milango hiyo ni ya color tofauti , kua ya buluu kuna ya white iliyokolea sana.

Bango la COVERBORA MEDICAL INSURANCE lina muuguzi anayemwongelesha mgonjwa. Bango hili linaibua maandishi ya kile unachokipata unapotumia huduma hii ya afya.

Wachuuzi wanaonekana kuwa sokoni tayari kuuza bidhaa zao kama vile machungwa, maembe. Wametandika tayari kwa customer wao kununua.

Nguo kadhaa, zingine zikiwa zimeegeshwa kwenye miti na ingine kuwekwa kwenye kitanda na wachuuzi, tayari kwa wanunuzi. Wanunuzi hawa wanatembea wakitazama nguo hizo.

Magari ambayo yameegeshwa katika hii sehemu, yanaonekana kuwa yametumika katika usafiri. Kando ya magari hayo kuna watu wanaotembea au kujishughulisha namna tofauti.